Magari yameegeshwa kwa pamoja. Wenye magari wameenda mkutano ama kongamano moja kwa vile wameegesha gari zao pamoja. Wengine wanasimama kando ya gari. Sehemu hii ni mashambani kwa vile hakuna watu wengi na mamiti yamenawiri sana na nyasi inaonekana.

Duka ya pesa al maarufu kama Mpesa, ukitaka kutumia mtu pesa ama kujiekea pesa kwenye rununu unakuja hapa. Vinywaji pia inauzwa na maji yamewekwa chini maji yakiwa ndani.

Mtu anapeana noti za thamani elfu moja yenye asili ya ki Kenya. Amenunua vitu analipa. Noti hizi ziliacha kutumiwa nchini Kenya mwaka elfu mbili kumi na tisa. Saa hii serikali ilizindua noti zingine mpya iweze kubadilisha hizi noti.

Duka la pesa almaarufu M-PESA . Ukitaka kutumiana pesa ama ukitaka kueka pesa kwenye rununu yako unakuja duka hili. Mkoba pia zinauzwa kwa wingi sehemu hii. Ukitaka kununua mkoba ama kueka pesa unakuja kwenye duka hili. Besheni mbili zimewekwa kwa pamoja nje ya duka.

Mtu anataka kununua gari. Anakagua gari kama ataipenda, atalipa pesa apewe kifunguo aede nayo nyumbani. Amevaa suti, gari ni ya nyeusi inameta, ni pesa mingi.

Soko ya mboga, watu wamelaukia kuja sokoni. Mboga kama vile viazi yanauzwa. Watu waa kununua mboga hii waipeleke kwa duka lao ndogo ndo wanaakujanga sehemu hii. Wakulima wanaleta mazao yao kwa wingi hapa.

Magari yamepangwa kwenye laini, magari haya ni maridadi. Ukitaka kununua unazunguka ukitafuta ile uipendayo, unalipa pesa unapewa kifunguo unaenda na gari hiyo nyumbani. Gari hizi ni pesa mingi kwa vile ni ya kipekee.

Magari yameegeshwa kwa pamoja. Wenye magari wameenda mkutano ama wameenda kukaa sehemu moja. Mamiti yamenawiri vizuri sehemu hii. Gari moja imeandikwa ni ya kampuni ya kupeana deni. Vile utawaandikia taarifa kidogo unaelezewa imechorwa kwenye gari hio.

Duka ya mboga, mboga kama vile viazi tamu, kitunguu na ndizi isiyoiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Mboga hizi zinauzwa mtu akitaka analipa pesa anachagua na anaenda kupika.

Soko la mboga, watu wanakuja wengi kununua mboga sehemu hii lakini hali si hali sehemu hii. Matope iko kila mahali, maji yamesimama, wenye kuuza wanajikazaili wapate pesa kupeleka nyumbani. Mvua imenyesha sehemu kwa maana matope imejaa.

Magari yameegeshwa sehemu moja. Wenye magari wamekuja kuhudhuria kongamano ama mkutano kwa vile wameeka magari yao kwa pamoja. Miti yamenawiri vizuri sehemu hii ni kama ni mashambani, nyasi yameota vizuri. Mashambani kuna miti mingi na nyasi na hewa ni mzuri.

Soko la mboga na matunda. Mtu akitaka kununua mboga au matunda anatembea kwenye soko, anachagua ile aipendayo analipa pesa aenda nayo nyumbani. Matunda kama vile mananasi, maembe, avocado yanauzwa kwenye soko hii.

Viatu zimewekwa kwenye kwamba ili watu wanunue. Viatu hizi ziko za aina tofauti na rangi tofauti. Ukitaka kiatu unakuja sokoni unalipa pesa na kuchagua kitu ukipendacho uende nayo nyumbani

Mwananchi anashika rununu yake akiangalia vile anavyoweza tumia mtu pesa ama vile anaweza kulipia kitu kutumia M-PESA. Hii inatumika na Wakenya wengi wakitaka kutumiana pesa. App hii ilizinduliwa na kampuni ya Safaricom.

Duka la maziwa, wakulima wanaleta maziwa yao sehemu hii ili wanunuzi waipate kwa urahisi. Hapa maziwa ya aina mingi inauzwa. Mtu akitaka youghurt akitaka maziwa iliyomzuri anaipata. Watu wawili wameketi wanaongoja kuhudumiwa.

Sokoni mwa tunda na mboga yanauzwa kwa wingi. Wakulima wameleta mazao yao kama vile nyanya, viazi, kitunguu, machungwa ili watu waweze kununua kwa wingi. Ina faida mtu kulima na kuleta mazao yao hapa. Wanasaidia wananchi waweze kupata chakula.

Wananchi wamekuja kuhudumiwa kwenye duka ya kuhudumiwa ya Safaricom, wakona shida ya kutumia apu ya M-PESA , Wamekuja kwa wingi. Unaweza kuhudumiwa kwa mhudumu wa kwaza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano ama wa sita. Ukiwa na shida unakuja sehemu hii. Watu wanaangalia wenye kuwahudumia ambao wako ndani.

Soko ya kuuza vitu kama mkoba na mashanga iko na rangi tofauti na ya kuvutia. Ukitaka kununua mkoba, unazunguka unachagua ile uipendayo, unalipa pesa uende nayo. Sehemu hii ni ya kibanda.

Bima ya afya inaitwa Jubilee. Unapata faida kama vile kutibiwa kuja hospitalini ukiwa unataka kujifungua. Bima hii namba yao wameandika hapo chini ukiwa unataka kuwasiliana nao na vile utawapata kwenye mtandao. Bima hii watu wengi Kenya wanaitumia.

Mtu amekuja kununua kitu anataka kulipa shilingi elfu sitini na mbili, anataka kutumia kadi. Mtu mwenye kumhudumia anachukua kitu inakaa rununu anamwonesha yeye anatoa kadi ili aweze kulipa.

Magari yameegeshwa pahali moja, wenye magari wameenda kuhudhuria mkutano sehemu fulani, wameeka magari zao kwa pamoja. Watu wawili wanasimama kando ya gari, sehemu hii ni mashambani kwa vile hakuna watu wengi na manyumba mingi. Miti imenawiri vizuri na nyasi imemea, sehemu hii mvua inanyeshanga mingi.

Magari yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Ukitaka kununua unalipa pesa unatafuta ile unapenda unapewa kifunguo unaenda nayo nyumbani. Magari haya ni ya rangi tofauti na ni maridadi ni mapya. Ni pesa mingi mtu anafai kufanya kazi apate pesa ndiyo anunue gari kama hizi,

Pahali ya kubadilisha fedha ya kigeni. Huduma za kiM-PESA pia zinapatikana. Rafiki yako ama ndugu yako akikutumia pesa akiwa Amerikani unakuja unaibadilisha iwe pesa ya Kenya sehemu hapa.

Bima ya afya, ukilipia bima unapata usaidizi kama vile ukiwa kwenye ajali ukiwa unaingia hospitalini haulipi kitu. Nambari ya bima hiyo imeandikwa na vile ya kuwapata kwenye mtandao. Bima hii inaitwa Anziano. Inatumika na watu wengi nchi Kenya.

Watu wako kwenye soko wanauza viazi na machungwa. Ukitaka kuja kununua mboga ya kupikia unakuja sehemu hii. Ndizi pia inauzwa. Wanunuzi na wauzaji wengi wamejaa.

Lori inabeba magari mingi kupeleka kwenye soko ama inaipeleka bandarini. Lori hii iko na nguvu kwa vile inabeba gari mingi kwa pamoja. Inaende polepole hizi magari zisiharibike.

Mwenye kuuza maziwa anaangalia mashine yake. Wakulima wanaleta maziwa wakikamua sehemu hii. Mwenye kuuza anapea wateja wakilipa pesa. Mashine hii ni mzuri kwa vile unaekewa kiwango ya maziwa utakacho. Kama uko na shilingi ishirini, unaekewa ya shilingi ishirini. Kama uko na shilingi mia, unaekewa ya shilingi mia.

Viatu yanauzwa kwa bei rahisi, yamepangwa kwa kamba .Ukitaka unalipa pesa unachangua kiatu kama vile mpira uende nayo nyumbani. Soko la viatu hutapikana seehemu mingi nchini. Viatu hizi si mpya ni yale yametumiwa ya kaoshwa.

Sehemu ya kupeleka pesa ya kigeni ubadilishiwe ikuwe pesa ya njia ya Kenya. Kuna huduma kama vile mpesa inapatikana hapa. Mtu ukitumiwa pesa na mwenzako mwenye ako nje ya nchi kama vile nchi ya America unakuja hapa anakutumia pesa.

Soko ya matunda kama vile machungwa na maembe na ovacado. Ukitaka kusiaga ama kukula matunda unakuja hapa unanunua. Wakulima wanaleta mazao ya shamba yao hapa ili wanunuzi waipate kwa urahisi na wakue ni wenye kuitumia.

Bima ya bodaboda unalipa kwa mwaka shillingi elfu nne ama miezi sita unalipa shillingi elfu mbili mia tano , nambari ya bima imeandikwa na vievile utawapata kwenye mtandao ya kijamii , bodaboda yako ikiharibika ama ikiibiwa unaeza saidiwa ukiwa na bima hii.

Magari yameegeshwa sehemu ya maonyesho ya magari. Yako kwenye rangi tofauti na aina tofauti. Ukitaka unalipa pesa unazunguka unachagua gari uitakayo unapewa kifunguo uede nayo nyumbani. Magari haya ni pesa mingi kwa vile ni ya kipekee.

Ndizi yamewekwa juu ya meza ,ndizi hizi zimetolewa shambani. Yameletwa sokoni zingine zimeiva sana zingine hazijaiva sana, iliyoiva sana ni rangi ya manjano isiyoiva sana ni rangi ya manjano pia lakini ikona kijani kibichi kwa umbali .

Maziwa imewekwa kwenye duka hili. Maziwa ya aina tofauti kama vile yoghati . Ukitaka maziwa unakuja kwenye duka hili, unalipa pesa unapewa maziwa uede nayo. Maziwa yametolewa shambani na mkulima.

Gari imeegeshwa yenye nambari usajili KDK hizo zingine haionekani vizuri. Gari hii ni nyeusi, imewekwa nje ya nyumba ya mtu. Mwenyewe ameenda nyumbani kidogo anatoka kwa vile hajaeka gari ndani ya nyumba.

Noti za kiasili ya Kenya yenye dhamani elfu moja na ingine mia tano, imeshikiliwa ilikuwa inahesabiwa. Ziliwachwa kutumiwa noti hii mwaka wa elfu mbili kumi na tisa, zingine zilizundiliwa na serikali.

Magari yameegeshwa sehemu moja .Ziko kwa aina tofauti. Wenye magari ni kama wameenda kazini wakaegesha gari zao ama ni sehemu ya maonesho ya gari ,watu wanalipa wanenda na gari wanyotaka.

Gari imeegeshwa nje ya pahali watu wanapata huduma za kuoshewa ma kutengenezewa gari. Mlango ya sehemu ya huduma hiyo imeandkiwa kuja kwa polepole. Gari hili ni ya kifahari na ni pesa mingi. Ni ya rangi ya nyeupe.

Magari yameegeshwa kwa muonyesho ya magari. Yako kwa aina tofauti na rangi tofauti. Ukitaka unatafuta gari uipendacho unalipa pesa unapewa kifunguo uede na gari. Magari haya ni ya maridadi na ni ya kipekee na ni pesa mingi sana.

Soko ya mboga kama vile kitunguu, nyanya na viazi. Ukitaka kupika unatembelea soko hii unanunua ile unapika nayo unalipa pesa unaenda nayo nyumbani. Wakulima wanaleta bidhaa zao skoni ili wanunuzi waipate kwa urahisi.

Viatu vya aina tofauti na rangi tofauti yamewekwa juu yanauzwa. Mtu akitaka kununua viatu za plastiki anakuja anachagua anaenda nayo nyumbani ile anapenda. Viatu hizi ni bei nafuu kwa vile hayakai yametolewa nje ya nchi, yametengenezwa nchini Kenya.

gari imeegeshwa kwenye maegesho ya gari ikona nambari ya usajili ka da cha nane sufuri tisa a , gari hii ni ya kubeba watu wengi kwa pamoja wanaoenda sehemu moja

Magari yameegeshwa. Maridadi magari haya. Ukitaka kununua unalipa pesa unatafuta ile gari unapenda unapewa kifunguo uede nayo nyumbani. Magari haya ni pesa mingi kwa vile ni ya kipekee. Yako kwa rangi tofauti na aina tofauti. Kampuni hii inaitwa Hyundai.

Soko ya mboga kama vile nyanya, kitunguu, limau, pilipilihoho, dhania. Ukitaka kupika unakuja kuchagua mboga uende nayo nyumbani upike. Wakulima wameleta mazao yao kwenye soko ili iuzwe.

Magari yamepangwa juu ya lori moja kubwa, yanataka kusafirishwa yanatolewa kwenye kiwanda yanapelekwa sokoni ili watu wanunue. magari haya ni yenye rangi tofauti yanabebwa kwa pamoja.

Noti yamepangwa sehemu ya dukani. Noti hizi ni ya thamani elfu moja ni ya pesa za Kenya. Ni mtu ananunua kitu kwenye duka la reja reja anapewa pesa yake iliyobakia. Pesa hizi inachungwa vizuri ili waizi wasiibe ina fungwa sehemu hii.

Noti za asili za Kenya yenye thamani elfu moja, nyingine mia tano, nyingine mia mbili imepangwa kwa pamoja. Mtu alikuwa anazihesabu. Zilizinduliwa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa. Noti hizi ile ya zamani ilitupiliwa mbali.

Matunda yamepangwa kwa wingi. Mtu akitaka matunda kama vile maembe, ndimu, tikitiki maji na limau yote unapata. Na nanasi pia, ndizi haijaiva na ndizi imeiva. Unalipa pesa, unachagua ile unataka, unaenda nayo nyumbani. Matunda ni bora, inafanya ukuwe na afya njema, inakupea vitamini.

Sokoni nyanya inauzwa kwa wingi, mwenye kuuza anazipanga kwenye mkembe za nyanya. Watu wengi wanakuja kununua nyanaya kijumla sehemu hii ili waweze kuuza kwa soko yao ndogo. Nyanya haya yametolewa mashambani na wakulima walio leta sokoni.

Magari yameegeshwa kwa pamoja, wenye gari hizi wameenda mkutano ama kongamano kwa vile wameeka gari zao kwa pamoja. Sehemu hii, miti yamenawiri vizuri na nyasi yamemea. Mvua inanyesha mingi sehemu hii inaonekana ni mashambani.

Nje ya duka ya pesa almaarufu kama M-PESA. Ukitaka kueka pesa kwenye simu ama kutumiana pesa unakuja kwenye duka hili. Maji yanauzwa hapo nje na kuna mkebe ya kuekea vinywaji. Duka hili hutumika na watu wengi. Kuna mkoba pia yanauzwa.

Magari yameegeshwa kwenye maonyesho ya gari. Magari haya ni mapya na maridadi yako kwenye rangi na aina tofauti. Nambari ya kampuni hii imeandikwa ili ukitaka kuwasiliana nao unaweza. Ukiwa na pesa unatafuta gari unaipenda unalipa unapewa kifunguo uende nayo gari hiyo nyumbani.

Soko ya mboga. Mboga ya aina tofauti yanauzwa kwenye soko, kama vile spinachi, sukuma wiki. Wauzaji walikuja mapema wakaweka mboga zao. Wanunuzi wanazunguka wakichagua ile waitakacho waede nayo nyumbani.

Gari maridadi imesimamishwa katika barabara. Yenye usajili gari hii ka cha na saba sufuri tisa sa. Gari hii ni kubeba abiria wengi kwa pamoja.

Nje ya duka ya pesa almaarufu kama M-pesa. Anauza mboga mwenye duka hili, viazi zimewekwa nje ya duka, vinywaji pia anauza za haina tofauti ameweka nje ya duka yake .

Viatu zimepangwa zinauzwa na muuzaji aliyesimama ,ukitaka viatu vya asili za Kiafrika, unakuja sehemu hizi ziko kwa rangi tofauti ukiwa na pesa unalipa unachagua ile uitakacho.

Sehemu ya duka, gari moja imeegeshwa ingine ya tuktuk inapita. Matunda yanauzwa nje ya duka. Matunda kama vile ndizi na duka hiyo ni ya pesa almaarufu kama Mpesa.

Bima ya afya inaitwa Anziano. Ukichukua bima hii pia ya Jubilee unaeza kutibiwa sare na kupewa madawa. Nambari ya bima imeandikwa hapo ukitaka kuwasiliana nao pia vile utawapata kwenye mtandao imewekwa hapo.

Mtu ameshikilia noti za shilingi elfu moja, mia tano na ingine mia moja anaonyesha. Noti hizi zilizinduliwa na serikali ya Kenya mwaka wa elfu mbili kumi na tisa. Noti za zamani zilitupiliwa mbali.

Bima ya maisha inaitwa Mayfair. Kijana aliyeanguka na baiskeli yake anakaa chini ,bima hii nambari yao ya kuwapata imeandikwa na vile ya kuwapata kwenye intaneti ,inapatikana nchi ya Kenya ,Uganda, Burundi, Tanzania.

Magari yameegeshwa kwa wingi. Mtu anaweza kununua gari haya ukiwa na pesa. Unatafuta ile uipendacho, unapewa kifunguo uende nayo nyumbani. Magari haya yako kwenye rangi tofauti na aina tofauti. Inakaa bei ghali kwa vile ni mpya.

Nje ya duka ya pesa, almarufu mpesa .Vitu zingine zinauzwa kwenye duka hii. Mtu akitaka kueka pesa kwenye simu ama kutumiana anakuja duka hili .Imefunguliwa .Nambali ya duka imeandikwa ili mtu akitaka kuwasiliana na mwenye duka anampigia .

Noti ya dhamani elfu moja yenye asili ya Kikenya ilizinduliwa na serikali ile mzee ikatolewa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa ililetwa noti hizi. Ukiwa na noti kama hii unaeza nunua vitu mingi nchini Kenya.

Bima ya bodaboda. Unaambiwa ulipe shilingi elfu moja miatano kila mwezi ama shilingi elfu tatu miatano kwa mwezi sita ama shilingi elfu nne miatano kwa mwaka mmoja. Inaeza kusaidia ukiingia ajali na bodaboda yako.

Soko ya mboga, kama vile nyanya, limau, pilipili, karoti, viazi tamu na kitungu yanauzwa. Ukitaka kupika unahimizwa uende ununue, mazao haya yaliyoletwa sokoni na wakulima.

Magari yameegeshwa kwenye maonesho. Ukitaka kununua gari, unakuja unachagua ile uipendacho unaenda nayo nyumbani ukishalipa pesa. Watu wamesimama uko juu wakiangalia vile gari ziko.

Magari yameegeshwa kwa maonyesha ya magari. Magari yanameta, ni ya kipekee. Mtu akitaka kununua, anazunguka akiitafuta ile aipendacho, analipa pesa anapewa kifunguo aede na gari hio nyumbani. Ni za rangi tofauti magari haya.

Gari imeegeshwa katikati ya barabara. Nambari ya usajili KCN saba, haionekani vizuri hizo zingine. Gari hii ni ya kubeba abiria wengi kwa kuwapeleka sehemu moja.

Duka la pesa almaarufu Mpesa na vitu vingine kamavile unga na vinywaji vinauzwa hapa. Ukitaka kutumia mtu pesa ama kuweka kwenye simu yako pesa una kuja hapa na unanunua vitu zingine za nyumbani kama vile mchele na mangunia ya unga.

Duka la maziwa imechorwa ng'ombe. wakulima wanaleta maziwa yao kutoka shambani ili wanunuzi waweze kupata. Mtu mmoja anahudumiwa kwenye dirisha ya duka, anataka kununua maziwa aende nayo nyumbani, anataka kuikunywa ama kutengeneza nayo chai.

Bima ya wanyama wanaofugwa. Unalipa pesa wanyama wako wanawekwa kwa mkono mzuri. Bima hii inaitwa Kenya Orient. Unahimizwa uipate kwa sahihi. Bima hii imeekwa mbwa anayetoa ulimi nje.

Bima ya maisha ya Anziano. Familia wamefurahia wanashika mtoto yao. Vile ya kupata bima hii, nambari yao wameweka na vile ya kuwapata kwenye mtandao, unaandika nambari ya kuwapata kwenye mtandao.

Gari moja maridadi yenye rangi manjano imeegeshwa sehemu ya kuuzia magari. Mtu akitaka kununua anaikagua, analipa pesa na kupewa funguo anende nayo nyumbani. Gari hii ni pesa mingi kwa vile ni mpya na ni ya kipekee. Gari ingine imeegeshwa nje ya jumba hichi.

Soko ya mboga, ukitaka kupika unanunua hapa mboga kama vile nyanya, viazi, mahindi, spinachi ,karoti, kabeji. Matunda mengine pia yanauzwa, kama vile ndizi, maembe, machungwa.

Bima ya Mayfair inakusaidia pindi mtetemeko wa ardhi itatokea ama upepo kali, mafuriko na moto ukitokea. Nambari ya bima imeandikwa ili mtu anataka kuwasiliana nao anawapata na vile ya kuwapata mtandao pia imeandikwa.

Magari yamewekwa juu ya lori kubwa yanasafirishwa. Inaonekana ni chafu iko na vumbi. Yanapelekwa sokoni kutoka bandarini ili wanunuzi waweze kuzipata sokoni. Lori hii iko na nguvu kwa vile inapeleka gari mingi.

Bima ya afya ya Jubilee. Unaambiwa ulipe shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka. Unaweza pata huduma ya kuzalisha hospitalini ama huduma zingine za afya. Nambari yao imeandikwa ili ukitaka kuwasiliana nao unawapigia.

Magari yameegeshwa kwenye onyesho ya magari. Gari ya aina tofauti na rangi tofauti. Ukitaka kununua unatafuta ile uipendacho, unalipa pesa unapewa kifunguo uende na gari hio nyumbani. Gari hizi zinaonekana ni bei ghali kwa vile ni za kipekee.

Soko ya samaki. Samaki ya aina mingi yamekaangwa kwenye mafuta na yanauzwa. Ukitaka masamaki haya unalipa pesa unafungiwa unaeda nayo nyumbani kuyapika ama kuyakula ikiwa ivyo kwa vile tayari imetayarishwa.

Kiwanda cha kutengenezea magari, ziko kwenye harakati magari kutengenezwa, hazijamaliziwa. Kampuni hii yanauza gari kama vile basi, gari ya kupeleka watoto shuleni yenye rangi majano.

Noti za dhamani elfu moja yamepangwa. Ni za asili za Kenya. Ukitaka kununua kitu huwezi tumia noti hizi kwa vile yalipitwa na wakati. Noti zingine mpya zilizinduliwa na serikali mwaka wa elfu mbili kumi na tisa.

Bima ya afya. Familia imefurahia, baba ametabasamu, mama ako nyuma yao ameshikilia kikombe ya chai. Watoto wanakula kwenye bakuli. Juisi imewekwa kwa glasi. Bima hii inaonyesha familia wamefurahia sana. Unahimizwa uichukue.

Mboga yamepangwa yanauzwa sokoni kama vile pilipili hoho, karoti na viazi. Ukitaka kupika, unakuja unanunua unaeda nayo nyumbani. Wakulima wameleta mazao yao hapa ili wanunuzi waipate kwa urahisi. Hii ikona pesa ukilima vitu hizi kwa vile watu wengi wanaitumia kupika.

Gari imeegeshwa kwenye muonyesho ya magari, gari ni nyeupe ya maridadi pesa mingi. Ukitaka unaangalia unalipa pesa unapewa kifunguo uende na gari nyumbani. Magari mengine yanaoneshwa kwenye muonyesho huu ili watu waweze kuchagua ile wanataka.

Manguo ya aina tofauti na rangi tofauti yanauzwa. Mwenye kuuza amesimama juu anaangalia nguo zake. Wenye kununua wanachagua manguo. Nguo hizi ukitaka unalipa pesa na kupewa nguo uitakayo uende uivalie nyumbani.

Gari yameegeshwa, magari mapya ukitaka kununua unakuja unachagua ile unaipenda unapewa kifunguo unaenda nayo nyumbani. Magari haya yako kwa rangi tofauti lakini ni aina moja. Ni pesa mingi kwa vile ni mpya.

Bima ya nyumba, nambari yao imewekwa hapo ukitaka kuwasiliana nao na vile utawapata kwenye mtandao. Bima inakusaidia ukipata moto kwenye nyumba yako, ikiibiwa, ukitaka kununua elektroniki. Bima hii inaitwa Anziano.

Magari yameegeshwa kwenye laini, ni mwonesho wa magari. Mtu akitaka gari analipa pesa anapewa kifunguo aende nayo nyumbani. Magari yako kwa rangi tofauti na kwa aina tofauti.

Noti ya shilingi elfu moja yenye asili ya kenya, ukiwa na noti hii unaweza kununua vitu yenye ya dhamani iwe sokoni ama kiwandani. Ililetwa noti hizi mwaka wa elfu mbili kumi na tisa, serikali ilitupanisha mbali noti za zamani.